Kituo kikubwa cha kusambaza umeme chenye miundo nyingi ya chuma na nyaya za umeme zinazopita angani. Kuna nguzo ndefu za chuma zilizopangwa kwa safu zikibeba nyaya nyingi za umeme zinazolekea pande zote .Chini ya rdhi imefunikwa na changarawe.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme chenye miundo mikubwa ya chuma na transfoma nyingi. Kuna transfoma kubwa ya rangi ya kijivu, ikizungukwa na nguzo ndefu za chuma, zinazobeba nyaya nyingi za umeme.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa msongo wa juu ikisimama katikati ya mandhari ya wazi yenye nyasi na vichaka . Kuna nyaya nyingi za umeme zikipita kutoka nguzo hiyo na kuenea mbali. Juu angani kuna anga la bluu.

Manthari ya barabara ikiwezekana jijini Nairobi Kenya, ikionyesha miundombinu mbalimbali. Upande wa kushoto, kuna ukuta mrefu wa rangi ya kijivu uliotengenezwa kwa matofali ya simiti yaliyopangiliwa. Juu ya ukuta huo, kwa mbali kidogo kuna tanki kubwa jeusi, ya kuhifadhia maji.

Kituo cha kusambaza umeme chenye miundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme .Kuna nguzo ndefu za chuma zinazobeba nyaya za umeme pamoja na transfoma na vifaa vingine vya umeme. Chini, kuna kanda ya manjano.

Kituo kikubwa cha umeme au kiwanda cha kuzalisha na kusambaza umeme ina majengo makubwa yenye paa kijani kibichi na miundo msingi ya chuma ikiwemo nguo za umeme na nyaya zilizopangwa kwa utaratibu.

Safu ya makabati marefu meupe enye mlango ya kioo yaliopangwa kando ya ukuta katika chumba kinachoonekana kuwa cha kifundi au chumba cha sefa , ndani ya kila kabati kuna vifaa vingi vya eletroniki na faneli za kutibiti, vingi vikiwa na skrini ndogo.

Kituo cha kusambaza umeme wenye miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme. Upande wa kushoto kuna unaounga mkono nyaya za umeme zinazopita angani. Upande wa kulia kuna miundo mingi ya chuma

Majengo makubwa ya kiwanda yanayotoa moshi au mvuke mwingi kutoka kwenye minara yake na kupoeza. Moshi huu mweupe ukiashiria uzalishaji wa umeme kutokana na joto ardhi. Kiwanda kimezungukwa na mandhari pana.

Kituo cha kupoza umeme ambao kuna miundo mingi ya chuma ilio wazi na vifaa vya umeme ikiwa juu Kama vile transformer na Vizio. Kituo limejengwa katika eneo lilofunikwa na jangarawe au mawe madogo.

Kima au mnara mrefu wa kuchimba ambao kwa kawaida hutumika kwa uchimbaju wa mafuta au gesi au hata maji. Muundo huu mkubwa wa chuma au vifaa na mashine mbalimbali. Ku a korongo mbili za manjano zilizosimama pande zote mbili.

Nguzo kubwa za umeme zenye muundo wa chuma inayotumika kubeba nyaya za umeme wa juu. Nguzo hii inaonekana kuwa ndefu sana na imepigwa picha kutoka chini ikitazamwa juu kuelekea angani. Nyaya za umeme za insulators zinaonekana zikiwa zimetundikwa.

Ninaona nguzo kubwa ya chuma ya kusafirisha umeme inayojulikana kama pilon . Chini yake kuna mazingira ya asili yenye vichaka na nyasi na mbali kidogo ninaona twiga amesimama akionekana mdogo ukilinganisha na ukubwa wa nguzo. Anga ni buluu na lina mawingu meupe.

Zinaonekana nguzo mbili ndefu za umeme zilizotengenezwa kwa mbao, zikiwa zimebeba transfoma kubwa ya rangi ya kijivu katikati. Kuna nyaya nyingi za umeme zinazotundikwa kwenye nguzo izo. Nyuma yao kuna miti mirefu na anga lina mawingu mazito, huku jua likionekana likichomoza au kuzama upande wa kushoto juu. Chini ya nguzo kuna kizuizi cheusi na mimea ya kijani.

Kinaonekana kituo kikubwa cha umeme cha kupunguza au kusambaza nguvu, kikiwa na transformer kubwa na miundo mingine ya chuma ya kupitisha nyaya za umeme. Taa zinaonekana zikiwaka zikitoa mwanga katika mazingira yanayoonekana kuwa jioni au usiku wenye mawingu. Chini, eleo lote limetandikwa changarawe na nyaya nyingi za umeme zinaonekana zikipita juu.

Linaonekana kituo cha umeme ya jotoardhi kilichowekwa katikati ya mandhari yenye milima na miti mingi. Majengo kadhaa ya kituo hicho yanaonekana yakitoa mvuke kutoka kwenye minara yake na kuna mitambo mingi ya umeme na nyaya zinazonekana wazi. Barabara zinazopinda zinapita kati ya milima zikiongeza hisia ya utulivu na uzuri wa mazingira.

Tunaona nguzo kubwa ya chuma ya kusafirisha umeme, ikisimama imara dhidi ya anga safi la bluu. Chini yake kuna wafanyikazi kadhaa wakiwa wamevalia mavazi ya usalama na pia kuna nyaya zilizokunjwa, zikionekana. Mbele kuna mhandisi au mfanyakizi amevalia kofia ngumu la rangi nyeupe na fulana ya usalama ya rangi ya kijani kibichi.

Eneo lililoathirika na mafuriko au mvua mkubwa. Katikati kuna mto au kijito chenye maji mengi ya kahawia yakiashiria kuwa yamebeba matope na uchafu . Kingo za mto zimefurika na kuna uchafu mwingi.

Kundi la wanaume watano wakiwa wanafanya kazi ya usafi katika eneo lenye uchafu mwingi likionekana kama dampu au mkondo wa maji machafu. Wanaume hawa wamevalia fulana za rangi ya kijani kibichi zinazongaa.

Kifaru wawili katika mazingira ya asili labda katika hifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama. Kifaru wa kwanza ambaye ndiye muhusika mkuu, amesimama upande wa kushoto. Akionekana mkubwa na mwenye ngozi ya rangi ya kahawia kijivu. Akiwa na pembe zake mbili.

Shughuli ya upandaji miti labda katika shule au jamii. Kuna watu wazima wawili mwanamke na mwanaume wakiwa wameinama wakipanda miti kwenye udongo. Mwanamke amevaa shati la njano na barakoa bluu na mwanaume amevaa shati la rangi ya bluu na amevaa miwani.

Eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda labda nje kidogo ya jiji au jirani na maeneo ya mjini. Kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati ya kutu na mbao zikiwa zimepangwa karibu sana. Miundo hii inaonekana kuwa duni na imechakaa.

Mti mkubwa wa accacia uliosimama peke yake katikati ya savana. Mti huu una taji pana na pamba yenye majani mabichi mengi na matawi yake yameenea kwa upana. Chini ya mti kuna vichaka vidogo vya kijani kibichi.

Uso wa simba jike akifungua mdomo wake mkubwa akionyesha meno yake makali na ulimi wake wa rangi ya waridi. Anaonekana kuwa akipiga miayo au anaweza kuwa akihudumiwa. Macho yake, yamefinya kidogo na nyama za paji la uso wake, zimekunja zikionyesha hisia kali.

Mandhari ya jiji ambapo mbele kuna mto au ziwa ndogo lenye maji tulivu . Juu ya maji kuna daraja la chuma lenye rangi ya kijani kibichi. Watu wachache wanaonekana wakitembea juu ya daraja hilo. Kuna mashua ndogo labda ya kukanyaga, yenye mtu mmoja ndani yake.

Kifaru akila nyasi kavu au mmea mwingine mdogo uliowekwa chini. Kifaru huyo ana ngozi ya rangi ya kahawia kijivu, na pembe mbili kubwa zinazojulikana. Ameinama akila, akiwa katika eneo lenye udongo mwekundu.

Kundi kubwa la pundamilia wakiwa wamejipanga mstari na kunywa maji kutoka kwenye bwawa dogo au mto mdogo . Takriban pundamilia kumi wanaonekana wakiwa wameinama na vichwa vyao vikiwa majini. Mikanda yao nyeusi na nyeupe inayovutia inaonekana vizuri sana.

Nyati wawili katika mazingira yao ya asili pengine kwenye mbuga ya wanyama au hifadhi. Nyati aliye mbele yuko katikati na anatazama moja kwa moja kwenye kamera. Ana rangi nyeusi na pembe zake zimepinda vizuri.

Soko lenye shughuli nyingi la wazi au la wakulima lililojaa aina mbalimbali za mazao ya kilimo yaliyopangwa kwa uangalifu . Kuna rundo kubwa la viazi vingi zikiwa zimewekwa kwenye vikapu au vyombo, na kupangwa kwa piramidi ndogo.

Chui ambaye amelala au kupumzika kwenye nyasi kavu na baadhi ya majani mabichi. Chui huyu ana manyoya yenye madoa meusi na rangi ya dhahabu au kahawia nyepesi ambayo husaidia kujificha vizuri katika mazingira yake.

Mwanaume moja amesimama akishikilia mamba mdogo mikononi mwake, Amevalia shati la mikono mifupi yenye rangi ya kawia na blue, suruali ya chini na viatu vya wazi. Anaonekana kutabasamu kidogo, nyuma yake kuna ukuta mkubwa uliofunikwa na mimea mingi ya kijani kibichi na maua chini yake kuna njia ya udongo.

Pundamilia ambaye anaonekana kutoka nyuma akiegemea au kusimama karibu na shina la mti lenye rangi ya kahawia iliyokolea, ambalo linaonekana upande wa kushoto. Mikanda yake nyeusi na nyeupe iliyo wazi inaonekana vizuri kwenye mgongo wake na sehemu ya nyuma ya mwili wake. Mkia wake hauwezi kuonekana wazi, lakini una mistari ya pundamilia.

Kundi la wanyama pori au wataalam wa wanyama wakiwa wanamshika kifaru ndogo. Kifaru huyo anaonekana amelala chini na kichwa chake kimefunikwa kwa kitambaa Chenye michirizi ya rangi ya sambarau blue na nyekundu.

Bomba kubwa la maji la rangi nyeusi, likipita juu ya mkondo wa maji machafu, yenye rangi ya kahawia. Bomba limeunganishwa na viungio vikubwa vya chuma na limeegezwa kwenye nguzo ndogo za sege. Kila upande wa mkondo wa maji chini ya bomba kuna mkondo mdogo wa maji na matope.

Vifaru watatu, wawili wakiwa wamesimama na mmoja akionekana akitembea katikati ya nyasi ndefu. Pembe zao zinaonekana wazi. Nyuma yao kuna daraja refu la treni ikionekana kama SGR chini ikivuka eneo la wazi.

Mto mdogo au mkondo wa maji chafu uliopita katikati ya eneo la makazi au la viwanda. Maji ya mto yanaonekana kuwa meusi na machafu, yakiwa na takataka mbalimbali zikielea juu yake. Pande zote mbili za mto kuna ardhi isiyo na mimea mengi.

Eneo lenye uharibivu mkubwa la takataka nyingi zikionyesha mazingira magumu na makazi yasio rasmi au eneo yalio haribika vibaya katikati kuna rundo kubwa la takataka na vifuzi vikijumuisha nguo chafu karatasi mabati yaliyopindika na vitu vingine vya nyumbani vilivyotupwa.

Kundi la watu tisa wakiwemo wamaasai na watalii wakiwa wamekusanyika na kupiga picha nje. Wako kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake. Wamevaa mavazi ya kitamaduni ya maasai ambayo ni shuka lenye rangi nyekundu na miraba.

Mandhari nzuri ya savana yenye wanyama pori wa asili hasa twika anga nj ya blue Safi na mawingu mweupe yaliotawanyika ikionyesha siku yenye jua kali. Mandhari ni ya kijani kibichi ikiwa na nyasi ndefu na vichaka hapa na pal. Kuna kundi kubwa la twika na wengine wako mbali kidogo wakitembea.

Mandhari ya asili ikiwa na mti mkubwa uliosimama karibu na bwawa ndogo la maji. Mti huo una taji pana na yenye majani mabichi na unaonekana kuwa mti wa acacia .

Mazingira ya makazi duni labda katika mji mkubwa. Kuna taka nyingi zilizotawanyika aridhini zikiwemo mifugo ya plastiki chuba na vitu vingine pia kuna kuku meupe yakitembea katikati ya takataka hizo. Mto mdogo au mkondo wa maji machafu inapita katikati ya mapomba ya kijani kibichi yanaonekana kuvuka mkondo huo.

Mandhari ya wazi yenye miti mingi ambayo inaonekana kuwa ni sehemu ya bustani au eneo la wazi karibu na makazi. Kuna eneo kubwa la nyasi ambayo inaonekana kuwa imekauka kidogo kwa baadhi na sehemu. Nyuma ya nyasi kuna kundi la miti mirefu na pana.

Eneo kubwa la makazi duni, labda kama mji wa mapanda au makazi yasiyo rasmi. Katika sehemu ya mbele kabisa kuna rundo kubwa la takataka na uchafu mwingi uliotawanyika ardhini, ukijumuisha plastiki, nguo na vifusi vingine. Ardhi inayozunguka rundo la takataka ni ya kawi, inaonekana kuwa na vumbi.

Impala dume lenye pembe ndefu laonekana likila nyasi kwenye eneo lenye mimea. Nyasi yaonekana kuwa yenye rangi ya kijani kibichi na kuna upande ambao udongo waonekana kuwa kwenye rangi ya hudhurungi.

Hii ni mazingira ya asili yenye miti mingi na nyasi ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna mbuni anayetembea na upande wa kushoto kuna paa wawili wakichungia. Jua linaonekana kunagaza kupitia miti na kuenda kivuli chini, na kuashiria labda asubuhi au alasiri.

Hili ni eneo lenye uchafu mwingi na takataka zilizotapakaa ikiashiria makazi duni. Mtu mmoja anaonekana akichokonoa au kukusanya takataka hizo. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zinaonekana nyuma. Nguzo za umeme na nyaya pia zinaonekana angani.

Linaonekana eneo lenye uchafuzi mkubwa wa mazingira ambapo taka nyingi zimetupwa kwenye kingo za mto au mkondo wa maji. Mchanga umejaa takataka mbalimbali kama vile mifuko ya plastiki na vifaa vingine. Juu ya kilima cha udongo kumesimama watu watatu na kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati zikionyesha makaazi duni. Kunaonekana maji ya mto yanayoonekana machafu na mimea iliyokauka imeota kwenye kingo yake.

Huu ni mkusanyiko wa picha zinazoonyesha mandhari mbalimbali za asili zikiwemo mito midogo, mimea na maeneo yenye nyasi nyingi. Nyingine zinaonyesha maeneo ya wazi yenye miti michache na vichaka. Kwa ujumla, zinaonyesha utofauti wa mimea na tofauti iliyo ikiwemo maeneo yenye mimea minene na yale yenye mtu au mkondo wa maji.

Hili ni eneo lenye bustani au hifadhi ya asili, yenye miti mingi mirefu na kijani kibichi. Kuna njia iliyo tengenezwa kwa mawe inayo ashiria njia ya kutembea. Katikati kuna mti mkubwa wenye majani mengi na chini yake kuna eneo la duara liliofunikwa na udongo na majani yaliyo kauka. Watu wawili wanaonekana wamesimama mbele kidogo wakiangalia mandhari.

Hili ni rundo kubwa la taka na uchafu, likiashiria dampo. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea na wakitafuta vitu na pia mashine nzito labda lori au tingatinga zinaonekana zikishughulika.

Ni msafara mrefu wa magari ya kibinafsi na ya kitalii yanayoonekana kupita katikati ya hifadhi la wanyama pori. Anga linaonekana wazi na lenye blue hafifu likionyesha hali ya hewa nzuri. Eneo jirani linaonekana kuwa kame na lenye mimea michache ya vichaka.

Anaonekana simba ambaye amefungwa ndani ya uzio wa chuma au wavu. Macho yake ni makubwa na yanang'aa. Anatoa ulimi wake nje kidogo. Uso wake unaonekana wazi kupitia matundu ya wavu. Nyuma yake kuna udongo au ardhi.

Kuna ndege wawili ambao wanaonekana kuwa wa jamii ya thikni, wakiwa wamesimama kwenye eneo lenye miamba na mimea. Wanamanyoa yenye madoa meusi na meupe na mijuu mirefu na mwiebamba ya rangi ya manjano. Macho yao ni makubwa na yana rangi ya dhahabu.

Mandhari yaonekana kuwa ya pori au hifadhi ya wanyamapori. Kuna twiga watatu wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye eneo la wazi lenye vichaka vingi vya rangi ya kijani kibichi. Wawili wakubwa na mmoja mdogo. Anga ni la blue na lina mawingu meupe.

Mfanyikazi aliyevalia gwanda la kazi, ameinama ameshika hili chombo cha kazi, kama wenzake kule nyuma ambao wamesimama. Mradi unaonekana kuwa wa kufanya maendeleo, kwa kutengeneza bomba la maji au mafuta.

Kundi la tembo wakiwemo wakubwa na mdogo wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya udongo karibu na eneo lenye maji au kinamasi. Gari la watalii lenye nambari za usajili ya nchi ya Kenya limeegeshwa upande wa kulia wa barabara likiwatazama. Eneo lote linaonekana kuwa mbuga ya wanyama au hifadhi ya asili na anga lina mawingu machache na jua kali.

Simba wawili, wa kike na wa kiume wanaonekana wamesimama kwenye nyasi ndefu, wakiwezekana ndani ya msitu au hifadhi ya wanyama pori. Nyuma yao kuna mimea na miti, nyasi iliyo yenye kijani kibichi.

Hili ni eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa ambapo nyumba zimezama ndani ya maji machafu ya rangi ya kahawia. Majumba mengi yanaonekana kuwa yamejengwa kwa mabati na matofali ya udongo, yakiashiria mazingira ya makazi duni. Taka zinaonekana zikielea kwenye maji na anga inaonekana kuwa na mawingu kuashiria hali ya hewa isiyo nzuri.

Eneo hili linaonekana kuwa lenye na udongo mwekundu na miti michache. Kuna mfanyakazi wa hifadhi ya wanyama au kituo cha kulea tembo anaonekana akiwanywesha tembo wadogo maziwa kutoka kwenye chupa kubwa. Mwanume huyo amevaa koti la rangi ya kijani na kofia nyeupe. Tembo mmoja mdogo amesimama akinywa maziwa huku mwengine akiwa amelala chini kando ya bwawa la maji. Watalii wanaonekana waliangalia kwa umbali.

Chini kabisa kuna bwawa kubwa la maji, juu yake kumejengwa daraja kwa kutumia saruji, kisha kukapangwa mabomba makubwa ya maji ya rangi samawati. Huu unaonekana kuwa muundo wa kisasa wa kusafirisha maji.

Panaonekana vifaru wawili, mkubwa na mdogo wakitembea kwenye nyasi ndefu katika eneo ambalo linaonekana kuwa hifadhi la wanyamapori. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo la Savana lenye miti michache na anga la buluu.

Wanaonekana tasa wawili wakubwa labda jamii ya kasa wa nchi kavu au kobe wakiwa wamesimama kwenye kingo ya maji. Kivuli chao kinaonekana kikiakisiwa kwenye maji yaliyo mbele yao. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu karibu na maji.

Hili ni eneo lenye makaazi duni labda mtaa wa vibanda ambapo kuna watu kadhaa wakiwemo watoto wakitembea au kusimama mbele ya majumba yaliyojengwa na kuna nyaya za umeme zinazoning'inia. Upande wa kulia kuna muundo mweupe wenye picha na maandishi unaoelekeza jinsi ya kutumia choo.

Linaonekana rundo kubwa la takataka na uchafu likiwa limeunda milima ya taka ambayo inajumuisha nguo, plastiki na vitu vingine vya nyumbani. Vikionyesha eneo kubwa la kutupa taka. Katikati kuna njia nyembamba iliyoundwa kati ya milima ya takataka. Mbali kuna watu wachache wanaonekana wakitembea wakifanya kazi kwenye rundo hilo.

Anaonekana twiga, akitembea kwenye eneo lenye miti michache na nyasi iliyo kavu. Ana madoadoa ya kahawia na meupe kwenye mwili wake na shingo ndefu kama ilivyo kawaida. Chaonekana pia chombo cha kulishia wanyama.

Mandhari ya mtaa pengine jijini Kenya ikionyesha lori ndogo na watu kadhaa. Kuna lori la mzigo ndogo ya rangi ya bluu na machungwa. Lori hili limepambwa kwa maandishi na picha mbalimbali ikiwemo get hooked and texas longhorns . Juu ya kioo cha mbele kuna Texas kwa herufi kubwa za manjano chini.

Gari la abiria lenye shughuli nyingi lililoegeshwa na abiria na mizigo likiwa katika eneo la mjini pengine kituo cha mabasi au barabara kuu. Gari lenyewe ni aina ya Toyota au gari jingine la abiria likiwa na rangi ya kijivu na mistari ya njano.

Matatu ya Kenya lililopambwa kwa rangi ya waridi na nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Kwenye kioo cha mbele cha matatu hio, kuna maandishi, God's plan. Juu ya paa la matatu hiyo kuna bango kubwa la matangazo lenye maandishi, makos sacco.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini iliyojaa magari na kuenda kwa miguu katikati kuna basi ndogo lenye rangi ya bluu na michoro mingi ya kupendeza likionekana likitembea pole pole au limesimama katikati ya trafiki. Mbele yake kuna matatu nyingine yenye neno Veteran lililoandikwa ubavuni.

Barabara yenye shughuli nyingi yenye miundo ya mjini. Upande wa kushoto kuna ukuta mdogo wa rangi ya kahawia au udongo unaonekana kama ukuta wa kuzuia barabara. Barabara yenyewe ina njia kadhaa.

Barabara yenye shughuli nyingi ikizingatia usafiri wa umma unaojulikana kama matatu nchini Kenya pamoja na watu wakitembea. Kuna matatu mbili zilizoegeshwa barabarani, matatu iliyo mbele ina rangi ya bluu iliyopambwa kwa michoro ya kuvutia na maandishi mbalimbali ikiwemo picha ya mdomo mkubwa ulio wazi wa meno pamoja na maandishi kama Demuna .

Msongamano wa magari na shughli nyingi kwenye barabara ya jiji inaoonekana kuwa ni Nairobi. Kuna aina mbali mbali za magari zikiwemo malori ,mabasi, magari madogo na vani, mengi yakiwa yamesimama au yakisongea pole pole kutokana na trafiki kuna lori kubwa la manjano lenye pipa la taka mbele.

Mtaa wenye shughuli nyingi. Kando ya barbara likionekana kama kituo cha basi au eneo la usafiri wa umma katika mji mbele kabisa upande wa kulia kuna basi kubwaa rangi ya blue linaloonekana kuwa java ya izuzu.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limeengeshwa kando ya barabara yenye majengo ya zamani, labda jijini Nairobi Kenya. Matatu hilo, lina rangi ya bluu na maroon ,na limepambwa kwa michoro mbalimbali. Nyuma ya basi kuna namba ya usajili ya KBU 465X.

Eneo lenye shughuli nyingi pengine kituo cha mabasi au babarabara kubwa. Kuna mabasi kadhaa yaliyoegeshwa au yakisubiri abiria. Kuna basi ya rangi tofauti kwa mfano upande wa kushoto kuna mabasi mawili makubwa ,moja lina rangi ya bluu na manjano .

Barabara kuu yenye shughuli nyingi katika eneo la mijini labda jijini, kutokana na mwonekano wake wa kawaida wa barabara za jiji hii. Barabara ina njia kadhaa za magari. Na kuna magari mengi yanayotembea pande zote mbili. Ikiwemo mabasi, magari madogo na malori.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi yakiwa na magari mengi na ishara za traffic . Kuna magari mbali mbali yalio simama au yakitembea pole pole yakiwemo mabasi na malori ya saruji. Magari madogo na vani, barabara inaonekana kuwa na maji kidogo labda kutokana na mvua ilio nyesha ivi karibuni.

Daraja la chini la barabara au handaki la magari likiwa na ujumbe wa tahadhari juu yake. Muundo mkuu unaonyesha daraja la chini ambalo magari hupita. Sehemu ya juu ya daraja ina rangi ya manjano na ina madirisha makubwa.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi yaliyosimama kwenye foleni. Upande wa kulia wa barabara kuna majengo marefu ya makazi na biashara yenye ghorofa nyingi na balconies yenye rangi tofauti. Juu ya moja ya majengo kuna bango kubwa lenye maandishi good taste morning schools .

Magari yenye shughuli nyingi hasa kituo cha matatu nchini Kenya. Kuna matatu mbili zenye rangi ya kijani kibichi na michoro mbalimbali yenye kuvutia macho. Zikiwemo nyuso za watu na rangi za upinde wa mvua.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika barabara ya jiji inayoonekana kuwa Nairobi kutokana na jina Nairobi City linaloonekana kwa nyuma. Katikati kuna basi kubwa la abiria pengine matatu yenye rangi ya bluu na manjano. Basi hili linaonekana likiwa limeegezwa au likitembea polepole kwenye foleni.

Ni eneo lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa katika majiji. Magari ya uchukuzi yanaonekana yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Watu wengi pia wanaoekana wakitumia barabara kwa kupita na wengine wamesimama. Nyuma yao kuna majengo ya ghorofa ambayo yanaonekana na juu nyaya za stima zikipita. Hali ya anga ni wazi, mawingu yakionekana nyeupe.

Mabasi ya uchukuzi yanaonekana yakiwa yamepakiwa kando ya barabara, yakiwa na mabango ambayo yameandikwa majina ya sehemu mbalimbali. Kuna mengine ambayo yanaonekana yakipita katikati ya barabara. Nyuma yao kuna majengo ya ghorofa kuonekana kuwa katikati mwa jiji.

Basi la rangi ya kijani na nyeupe ya kampuni ya City hoppa linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani katika eneo lenye shughuli nyingi, linaloashiria kuwa jiji. Watu kadhaa wanaonekana wakipita kando na mbele ya basi. Kuna majengo marefu ya gorofa na magari mengine ambayo yanaonekana kuwa yameegeshwa nyuma.

Ni eneo la mji lenye shughuli nyingi likiwa na mabasai makubwa ambayo yameegeshwa kando ya barabara iliyo ya lami. Kundi la watu linaonekana likisimama na kutembea karibu nayo. Majengo marefu na miti ya kijani kibichi yanaonekana nyuma yao na anga linaonekana kuwa wazi.

Eneo ni lenye shuguli nyingi katika jiji likiwa na matatu au magari ya uchukuzi kadhaa. Kuna watu wengi wakitembea na kusimama kando ya barabara wengine wakiwa wamevalia sare kama polisi au walinzi wa trafiki. Majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara, na kuna mabango pia.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi ya jiji. Watu wengi wanaonekana wakipita. Matatu inasimama yakipakia au kusubiri abiria. Juu yao yakiwa na mabango mengi yaliyoandikwa sehemu mbalimbali ambapo yanaelekea. Pia kuna majengo ya ghorofa ambayo yanaonekana kuwa ya kibiashara.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi katika mji ambalo linaonekana kuwa kituo cha basi. Matatu yanaonekana yameegeshwa na kuna watu wengi wakitembea na kusimama karibu nalo. Pia kuna majengo ya biashara ambayo yanaonekana na vibango mbalimbali.

Inaonekana barabara ya waenda kwa miguu ambapo kuna watu wanatembea na kuna wachuuzi wadogo. Upande wa kulia kuna barabara yenye magari ambapo kuna mabasi ya abiria yamepakia yakiwa yanaonyesha sanaa ya grafiti. Watu wengi wanaonekana wakitembea, wakipanda au wakishuka matatu au wakifanya shughuli zao za kila siku.

Panaonekana bodaboda wakiwa wamesimama na mmoja wao akiwa amebeba abiria. Watu mbalimbali wanapita na kusimama katika sehemu mbalimbali za barabara. Mbele yao kuna magari ya uchukuzi ambayo yameegeshwa. Yana mabango ambayo yameandikwa manambari na sehemu mbalimbali ambazo zinashukisha. Nyuma yao kabisa kuna maghorofa au majengo yanayoonekana kuwa ya kisasa kuonyesha hali ya mjini.

Wanawake wawili ambao wanaonekana kuwa wafanyikazi wa basi la abiria wamesimama. Mmoja wao ameshikilia bango refu lenye nambari arubaini na sita na pia limeorodhesha majina ya maeneo. Kuna watu wengine na magari yanayoonekana kwa mbali na kuna miti mikubwa. Inaonekana kuwa kituo cha mabasi.

Hii ni barabara yenye madaraja mawili ya juu ambayo yanaonekana kuwa na taa za barabarani na ya chini ambayo ina gari nyeupe inayopita, chini yake kuna mto ambao unaonekana kuwa maji yake ni ya rangi ya kahawia.

Linaonekana eneo lenye shughuli nyingi katika kituo cha basi nchini Kenya. Magari ya uchukuzi yanaonekana yamepakia na yamebeba mabango ambayo yameandikwa na sehemu mbalimbali. Kuna watumiaji barabara wengi, wengine wameketi, wengine wakitembea na wengine wamesimama. Kuna wauzaji pia wa vitu tofauti tofauti kama vile nguo au bidhaa za duka. Majengo yanaonekana nyuma kwa mbali.

Kuna barabara pana yenye manjia nyingi na magari ya uchukuzi yako kwa wingi. Kuna malori na magari ya kubeba bidhaa. Kuna magari ya kibinafsi pia. Majengo ni marefu na yanaonekana kuwa ya kisasa. Kuna watu wengi ama abiria wanaotumia barabara kuvuka.

Inaonekana basi la abiria likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu nalo wengine wakionekana kusubiri au kushughulika na mambo yao. Lina mabango yenye maandishi yanaoashiria majina ya maeneo.

Haya ni magari ya uchukuzi katikati mwa jiji yanayoonekana kungojea abiria yakiwa na mabango, ambayo yameandikwa masehemu ambayo yanashushia. Kuna pia wapita njia na waliosimama kando, wakitazama vile ambavyo kila kitu kinaendelea.

Eneo ni kando ya barabara iliyo ya daraja ya chini likiwa imepakwa rangi ya njano juu na ukuta zikiwa zenye rangi ya kahawia. Magari matatu, mawili ya kibinafsi na moja ya uchukuzi yanaonekana yameegeshwa kando ya barabara.

Linaonekana treni ya abiria yenye rangi nyeupe, zambarau na njano, likiwa limesimama kwenye reli. Kuna uzio wa waya ambao unaonekana wazi mbele. Nyuma yake kuna miti na majengo machache. Anga linaonekana kuwa jeupe kutokana na mwanga mkali.

Ni barabara kubwa lenye njia kadhaa za magari. Miti na mimea mingi inaonekana pande zote. Upande wa kulia wanaume wawili wanaonekana wamesimama kando. Magari kadhaa yanapita. Kuna kibango ambavyo vimeandikwa vielekezi.

Eneo ni katikati ya jiji ambalo laonekana kuwa lenye shughuli nyingi. Kuna mabasi ya uchukuzi ambayo yanaonekana kuwa yamesimama yakipakia na yameandikwa mabango yaliyoandikwa mabei. Nyuma kuna majengo ya ghorofa na watu wengi ambao wanaonekana kutumia njia.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi na magari mengi ikiwemo mabasi ya abiria na magari ya kibinafsi. Kuna barabara ya waenda kwa miguu upande wa kushoto na watu wanatembea kando yake. Mbali zaidi kuna miti na majengo na pia bango kubwa la rangi nyeusi likionyesha mazingira ya mjini.

Hiki ni kituo cha magari kuweka mafuta kinachoitwa total energies . Kuna magari ya uchukuzi ambayo yamepangwa mbele yake na vibango ambavyo vimeandikwa majina ya sehemu mbalimbali ambayo yanaelekea na pia bado kuna abiria ambao wamesimama mbele yao.

Barabara hii ni ya kisasa ambalo lina daraja ya chini; kwenye daraja la chini kuna gari ndogo jeupe ambalo linapita. Nyuma yake kuna lori moja jeupe ambalo linapita pia, na mbele yake kuna pikipiki inayoendeshwa kwa mtu aliyevalia sare za rangi ya samawati. Kwenye daraja lenyewe kuna tahadhari ambayo imeandikwa kwa lugha ya kimombo inaamaanisha usiendeshe kwa kasi kupita kiasi.

Yanaonekana magari ya uchukuzi au matatu yaliyo na nambari za usajili za nchi ya Kenya yakiwa yameegeshwa barabarani, ambayo juu yao kuna mabango yaliyoandikwa majina ya vituo mbali mbali. Mwanamke ambaye amevaa koti la rangi ya kijani kibichi anaonekana akiabiri, huku wanaume kadhaa wakiwa karibu.

Maboma mengi marefu ya rangi ya kijivu nyeusi yaliyolala chini kwenye ardhi ya udongo mwekundu. Mabomba yamepangwa kwa mistari mirefu, baadhi yakiwa yamepinda na yanaonekana yakisubiri kuwekwa au kutumiwa katika mradi fulani.

Eneo la utenzi ambapo mashine kubwa ya kuchimba udongo ya rangi ya manjano yenye japo ya yenye

Eneo lenye udongo na matope yaliochanganyika na maji machafu kuna dimbwi ndogo la maji machafu ndani yake kuna taka mbali mbali ikiwemo mifugo ya plastiki iliokunjana na vipande zingine vya takataka, udongo unaozunguka dimbwi ile unaonekana kuwa unyefu nyefu.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini, ukijazwa na matope na maji. Katikati ya mfereji kuna bomba nene la rangi ya ngiza lililozikwa kwa sehemu linaloonyesha labda ujenzi au ukarabati wa mfumo wa maji au usambazaji wa kitu kingine. Bomba linaonekana likipitia matope na maji yaliyotuama.

Mandhari ya mitaa ya mijini au kitongoji kinachoonekana kuwa cha makazi duni au biashara ndogo . Mbele upande wa kulia, kuna barabara yenye lami kidogo na sehemu ya basi au matatu inaonekana.

Mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini uliojaa maji machafu na matope. Mfereji unaonekana kuwa na kuta za udongo zilizochimbwa na chini yake kuna maji yaliyotuama, yakiwa na rangi ya kahawia iliyokolea. Kuna mawe na takataka mbalimbali zikielea au zikiwa zimetupwa ndani ya mfereji.

Rundo kubwa la mapomba ya masivia ya rangi ya kijivu yaliyopangwa kwa uangalifu na kwamba haya yamepangwa Kwa usawa ya kuunda manila kubwa au rundo kubwa yanaonekana kuwa na kubwa sawa. Mapomba hayo Yana umbo la duara na usio laini.

Hili ni chumba kilichohifadhiwa biashara ya maji. Kuna marafu mengi yaliyopakwa rangi ya buluu na yamepangwa machupa mengi ya plastiki. Chini yao kuna friji ndogo ya rangi ya kijivu na thermos ya rangi ya zambarau.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, labda katika soko au eneo la biashara, ambapo kuna lori la Isuzu, lililobeba mizigi mikubwa ya magunia na vifurushi, huku watu wawili wakismama juu. Karibu nalo kuna gari la uchukuzi na pia kuna mtu anayesukuma troli lililobeba vitu. Kuna majengo ya gorofa ambayo yanaonekana nyuma.

Linaonekana kuwa tenki kubwa la maji lenye umbo la mviringo ambalo linaonekana kutelekezwa likiwa na ngazi inayopanda ubavu wake. Linanyanyuliwa juu kwa nguzo imara za zege na linaonekana limeathiriwa na hali ya hewa ikionyesha kuwa lina umri na halitumiki. Limezungukwa na miti minene. Hali ya anga juu ni safi na lenye rangi ya bluu iliyokolea.

Mfereji mrefu unaonekana umefukuliwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi, au kupitisha huduma fulani za chini ya ardhi. Kando ya mfereji huo kuna kiasi kikubwa cha udongo na mawe yaliyotolewa. Sehemu ya mashine kubwa ya ujenzi, pengine excavator , inaonekana upande wa kulia wa picha. Ikionyesha kuwa kazi ya uchimbaji inaendelea, au imefanywa hivi karibuni. Nyuma kidogo majengo na miti yanaonekana ikionyesha mazingira ya mji, au nusu mji.